Tuko kwenye hospitali ambapo vitanda vimewekwa na vimepangwa vizuri sana. Mwanaume mmoja akiendelea kufanya usafi hospitalini kuweka vitambaa vyeupe pamoja na televisheni inaendelea kufanya matangazo.

Katika mazingira haya tuko kwenye hospitali ambapo mgonjwa mmoja amelazwa kwwnye kitanda cha hospitali ili akaweze kupata matibabu daktari akiendelea kushugulikia mashine zake ili zikaweze kumsaidia mgonjwa huyu.

Askari wawili wakiwa wamesimama kuangalia ghorofa ambayo imeporomoka, watu wengine wamesimama kuiangalia pamoja na gari ambayo inabomoa jengo hili, uwanja wenyewe uko na rangi ya kijani kibichi.

Watu wengi wamekusanyika hapa wakiwa juu ya mashua wanaendelea kuogelea, wako kwenye mashua ambapo maji ni mingi. Wanastahiki kuepuka na maji yasiwagize ili wakapata ugonjwa. Wengine waumie, wengine wakunywe maji, wengine kufa.

Mwanaume huyu ametembelea hospitali mona ili kupata matibabu. Amewekewa kiti akiwa ameekelea mikono yake kwenye mashine ambayo inaweza kunyoosha na kuangalia juu ili aweze kupata matibabu bora zaidi. Kando yake kuna daktari ambaye amesimama akimwangalia.

Chumba hiki kiko na aina mbalimbali ya madawa, katika mazingira haya kuna beseni ambayo imebeba madawa mbalimbali . Kuna chupa ambazo zimefunikwa zikiwa na madawa ambazo zinaweza kusaidia wagonjwa wakati wamehudumiwa. Kwenye nyumba hii ni nyumba ni nyumba ya mkanga au daktari .

Nyumba hii iko na aina mbali mbali za dawa. Dawa zenyewe zinaweza saidia wagonjwa wakati wanakuja kwa hii nyumba. Nyumba ni ya mganga ambayo inasaidia wagonjwa, kando yake kuna simu ambayo anaweza kusaidiana ili kuongea awapate wahudumu wake.

Akina mama watatu ambao wameketi wanaendelea kuongea, wengine wakiwa wameniangalia wawili. Wamevaa vitambaa ambavyo vinapendeza sana vikiwa na rangi moja. Kando yao au nyuma yao kuna majengo ambayo yamejengwa na matofali. Nyumba hii inaonekana kuwa nzuri sana.

Daktari hawa wakiwa wamesimama wako daktari sita mmoja wao amebeba dawa anaendelea kufanya usafi kwenye chumba hiki wakiwa wamefunika mgonjwa mmoja ambaye amefanya kufariki wanaendelea kufanyia utafiti ili waweze kumsaidia wanapompeleka katika chumba cha kuhifadhi wagonjwa.

Dawa hii iko juu ya meza , ni dawa ambayo inaweza saidia wagonjwa ili kupata matibabu bora zaidi. Dawa hii imefunikwa na kifuniko jekundu .

Dawa ambazo ziko juu ya meza ni aina mbalimbali ambazo zinaweza saidia wagonjwa wetu kupata matibabu bora zaidi ,Kando yake kuna kichupa ambayo kiko na dawa ili kiweze kusaidia wagonjwa.

Chumba hiki ni chumba cha kuhifadhi madawa. Daktari ako anaendelea kuweka madawa kwenye jerikeni ambazo zitawekwa Ili zipelekwe hospitali mbalimbali zikaweze kusaidia wagonjwa. Katoni zingine zimebeba madawa mingi. Kuna kitanda jeupe au jekundu.

Mzee mmoja akiwa amelazwa kwenye hospitalini pamoja na daktari akiendelea kumfanyisha mazoezi Ili akaweze kupata nguvu zaidi. Ako kwenye kitanda ambacho ni cha mazoezi. Anastahili kufanya mazoezi.

Mwanamke mmoja amemleta mtoto wake hospitalini ili akaweze kupata matibabu bora zaidi. Muuguzi akiwa amevalia sare zake za kazi, amebeba sindano ili akaweze kumdunga mtoto huyu apate matibabu.

Hao ni madaktari ambao wamevalia nguo nyeupe pe pe pe. Wakiwa wamejifunika na barakoa zao Ili kuzuia magonjwa mbalimbali. Gari ambayo imesimama huku imewekwa mgonjwa mwenye ako Hali mahututi Ili akaweze kusaidika kwa haraka.

Mgonjwa mmoja ako kwenye chumba chake cha kulala. Amepewa madawa kutoka hospitalini pamoja na kijikaratasi ambacho kimeandikwa majina ya madawa na aweze kununua Ili apate kusaidika maishani mwake.

Mama mmoja ametembelea hospitali pamoja na mtoto wake ili aweza kupata chanjo. Daktari anaendelea kumpanua mtoto mdomo ili aweza kumpatia chanjo, mtoto awe na afya njema.

Dawa hii imewekelewa juu ya meza ambayo inaweza saidia watu ambao hawajakuwa kwa jua Sana Ili waweze kupata matibabu bora zaidi.

Jerican hizi ni Jerican ambazo zimewekwa dawa ili kusaidia wagonjwa mbali mbali kupata matibabu. Jerican Hizi ziko na rangi nyeupe. Ndani yake kuna dawa inayosaidia wagonjwa. Kando yake kuna dawa zingine pamoja na sindano watu wanaweza wakadungwa ili waweze kupata matibabu bora zaidi.

Daktari mmoja akiwa amevalia kinga cha uchafu, anataka kusaidia watoto hawa kwa ugonjwa wa ukambi, ili waweze kupata matibabu bora zaidi. Amewashikilia kwa mikono miwili.

Mwanaume mmoja, akiwa mlemavu, anatembelea msimbo. Amesimama kando ya choo ambacho ameshikilia mkono, ili aweze kupata kusimama vizuri. Juu ya choo, amewekelea kijerikani, ambacho kimebeba maji, ili wakati watu wametoka choo waweze kunawa mikono.

Watu wengi wakiwa kwenye soko. Wanunuzi na wauzaji wanaendelea kufanya biashara yao Ili ikaweze kuwasaidia maishani mwao. Kuna aina mbalimbali ya dawa ambazo wanauza Ili kusaidia wagonjwa mbalimbali.

Hiki ni dawa ambayo iko na kifuniko cha rangi ya kijani kibichi , imewekelewa juu ya meza ambayo inaeza saidia wagonjwa wetu ili kufanyiwa matibabu wajisaidie.

Fundi wawili wako wameketi wakiendelea kushona, pamoja na mwingine amesimama wanafanya kazi nzuri. Wamevalia barakoa kwa ajili ya kinga kutokana na ugonjwa mbalimbali.

Mafuriko ya maji, mvua nyingi imenyesha imeweza kuzuia watu kuvuka pamoja na kufanya safari zao mpaka mwanaume mmoja akiwa akiweka mizigo yake juu ya mashua ili akaweze kupita nayo. Ametembea akiwa ameweka mizigo yake.

Dawa hii ni dawa ambayo inasaidia wagonjwa wakati wako wagonjwa ili waweze kupata matibabu. Dawa hii imefunikwa vizuri ikiwa imewekwa chini ya sakafu ambayo inaweza saidia wagonjwa kupona.

Mwanabiashara mmoja, anaendelea kunawa mikono kwa sababu ya kustawi usafi kamili. Mtoto akiwa amemwangalia. Huyo mama ameweka barakoa ya kusaidia kinga kisimpate.

Mwanamke mmoja akiwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali ili aweze kupata matibabu. Daktari akiwa amemuinua mguu kwa sababu ya mazoezi ili aweze kupata matibabu bora zaidi.

Tuko kwenye hospitali ambapo dawa aina mbalimbali zimewekwa juu ya meza. Dawa hizi zinaweza kuwasiadia wagonjwa kupata matibabu bora zaidi. Zingine zimemwagwa juu ya meza ambazo zinaweza saidia matibabu ili mtu kupata uponyaji wa haraka.

Mgonjwa mmoja akiwa ametembelea hospitali Ili akaweze kupata matibabu bora zaidi. Mhuguzi akiendelea kumdunga sindano Ili akaweze kupata matibabu bora zaidi. Katika mazingira haya, watu hawa wawili wamevaa barakoa Yao ili ikaweze kuwasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali.

Wauguzi hawa wakiwa wamesimama wameweka barakoa yao kuzuia kinga cha magonjwa mwilini. Wameweka kinga kingine ambao kinazuia uchafu mwilini. Wako wamesimama kando ya gari wakiwa wanafurahia na kufanya mazoezi.

Kwenye chumba hili liko na watu aina ya wanaume pamoja na wanawake wengine wakiwa wameketi wengine wamesimama mama mmoja amesimama kuangalia mwanafunzi mmoja anayeendelea kusahihisha kazi yake anaangalia majina ya watu ili kuona ya kwamba watu wamehudhuria, katika mazingira haya yako na majengo ambayo yamefurahisha sana.

Mafuriko ya maji yametanda kijiji nzima. Watu wamekosa kupita kwa sababu ya maji mingi. Wanaweza kupita ndani ya maji kupata ugonjwa na kuumia miili yao.

Mwanaume moja akiwa anatembea amebeba begi yake pamoja na kuvalia sare yake ya kufanya kazi amevalia gumboot ili kuzuia maji mingi kufika miguuni mwake au nguoni mwake ili kuzuia magonjwa mbalimbali.

Dawa hizi zinapendeza sana, ziko juu ya meza ambapo mgonjwa anaweza saidika na dawa hizi, moja imefunikwa na kifuniko cheupe, dawa hizi moja ikiwa kwenye katoni, dawa ambazo zinaweza saidia mgonjwa kutibiwa na kupona zaidi.

Dawa hii imewekelewa juu ya meza. Inaweza saidia wagonjwa mbalimbali wakati wanatumika hii dawa. Katika katoni hii, Iko na dawa ambayo imefungwa, watu wanaweza wakatumia wakati wamegonjeka.

Mgonjwa mmoja ametembelea katika hospitali moja ili aweze kupata usaidizi bora wa meno yake. Daktari wa meno wako wamevalia barakoa kwa kuzuia kinga mwilini. Wameshikiliana pamoja ili waweze kumsaidia.

Tuko kwenye hospitali ambao mgonjwa akiwa amelazwa hospitalini. Madaktari engi wamemshughulikia wako wamepiga foleni ili waweze kumsaidia. Barakoa zao wakiwa wamevaa ili kuzuia magonjwa mbali mbali. Mashine na vitu vingi vimeweza kumsaidia huyu mgonjwa ili akweze kutibiwa wakiwa wamemfunika na chandarua.

Kwenye chumba hii, kuna mgonjwa mmoja pamoja na daktari. Mgonjwa huyu amegonjeka kutokana na ugonjwa wa macho. Daktari anatumika mashine zake kwa umakinifu Ili akaweze kuangalia mahala ugonjwa umeanzia Ile akaweze kumtibu.

Katika kijiji hiki kiko na aina nyingi ya nyumba ambayo iko pamoja pamoja watu wengi wamejenga ili waweze kusaidiana nyumba hizi ziko na rangi nyekundu pamoja na nyeusi nyeupe ziko na rangi ya kijani kibichi ndani yao.

Chupa ambayo iko juu ya meza ambayo imefuniliwa iko na dawa ambazo zinaweza kuzuia wagonjwa kutokana na magonjwa mbalimbali , zinaweza saidia maumivu ili watu wakaweze kupona dawa zenyewe ziko na rangi nyekundu.

Mwuguzi mmoja akiwa ameketi na mgonjwa wake kwenye chumba chake cha macho. Anamwangalia kwa usati kuhakikisha kwamba ameona mahali ugonjwa uoili aweze kumtibu. Ameweka kinga ili kuhakikisha kwamba hajampa.

Dawa hizi ni dawa ambazo wakati wagonjwa wamezitumika, zinawasaidia sana mwilini. Ziko tatu, mbili ziko na ufuniko nyeupe, zingine ifuniko wa kimanjano.

Kuna aina mbali mbali za dawa ambazo zimewekwa chini ya sakafu zikiwa zimetandikiwa na kitambaa. Kuna aina mbali mbali za dawa. Chumba hiki na chumba cha mganga ambaye anaitwa daktari kienyeji.

Katika mazingira haya kuna wanawake watatu ambao wameketi, moja amesimama aliendelea kuonyesha ishara ya kwamba hedhi za usafi zinastahili kwa wanawake ili wawe na usafi kamili.

Picha hii imeonyesha chupa ambayo imefunikwa na rangi ya kijani kibichi. Hiko na dawa ambayo inasaidia wagonjwa. Nje yake kuna mchoro ambao umechorwa mwili pamoja na viungo vya mwili.

Dawa hii ni dawa nzuri sana ikiwa imefunikwa dawa hii iko na rangi ya kijani kibichi, dawa hii inaweza saidia wagonjwa wakati wako wagonjwa ili wapate maarifa.

Mwanamke mmoja pamoja na watoto wako wanaendelea kuchota maji ili ikaweze kuwasaidia. Wameweka mitungi foleni ili waweze kubebea maji. Maji yenyewe inawasaidia kupikia chakula pamoja na kunywa na kuoga ili waweze kupata afya bora.

Daktari mmoja akiwa amevalia gumboot , pamoja na balakoa ambayo inaweza zuia kinga mwilini. Anaendelea na usafi wake, akiendelea kuangalia ya kwamba kama ameosha vizuri. Nyuma yake, kuna mwingine ambaye anaendelea kutandika, ili kuhakikisha ya kwamba usafi uko katika chumba hicho.

Dawa hizi mbili ziko juu ya meza. Dawa zikiwa zimefunikwa. Dawa moja iko na kifuniko jeupe, kingine nyekundu. Dawa hii inasaidia katika maumivu mtu akiweza kunywa dawa ili aweze pata matibabu bora.

Chumba hiki kiko na aina mbalimbali ya madawa, dawa zenyewe zinaweza saidia wakati mgonjwa anahudumiwa . Chumba hii ikona besheni ambayo ni nyekundu ikiwa imebeba vitu mbalimbali zinazosaidia wagonjwa . Jumba hiki ni chumba cha mganga.

Daktari mmoja ametembelea kijijini Ili kuhakikisha ya kwamba watu wako na afya njema na wametibiwa vizuri. Mama mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha mbao anadungwa sindano na daktari. Daktari mwenyewe amevalia koti nyeupe pamoja na barakoa kuhakikisha ya kwamba ugonjwa hana.

Daktari mmoja akiwa ameketi kwenye afisi yake anaendelea kuchanganya dawa mbali mbali ili aweze kusaidia kutibu wagonjwa, amevalia kinga ya uchafu ili asipate magonjwa mbali mbali.

Mkulima mmoja ako kwenye msituni, ambapo amebeba mti ili akaweze kufukuza nzige, wanao vamia mimea yake na kufanya uharibifu.

Katika mazingira haya, tuko kwenye msituni. Ambapo kuna nzige wengi ambao wanaendelea kupaa juu ili kutafuta chakula wa kale.

Picha hii inaonyesha aina mbalimbali za madawa inaitwa Masai dawa. Ziko na tikitimaji. Kuna aina ya dawa mabazo ziko na rangi ya kijani kibichi pamoja na sahani ambazo zimewekelewa.

Dawa hii ni dawa nzuri sana ambayo inasaidia wagonjwa wakati wako hali mahututi. Dawa hii imewekelewa juu ya meza ikiwa imeandikwa kutoka nje D3 kuonyesha ishara ya kwamba ni dawa mzuri inaweza saidia wagonjwa.

Wanaume wawili wakiendelea kubeba dawa za hospitali kuweka juu ya gari ili ikaweze kupeleka hospitali zingine watu wakapate matibabu bora zaidi . Wamevaa barakoa zao ili kuzuia magonjwa mbalimbali.

Dawa hii inatukika kusaidia wagonjwa mbalimbali wakati wamekuja hospitalini. Imewekelewa juu ya meza. Kando yake kuna dakataria ambaye ameketi kwenye kiti chake cheusi akiwa amevalia na nguo nyeusi.

Wanawake wanne pamoja na mwanamme mmoja wanaendelea kufanya usafi ili wahakikishe ya kwamba kijiji ni kisafi, watu wasije kupata magonjwa na kutibiwa hospitalini mengine yakakosa kutibika.

Daktari moja akiwa kwenye chumba cha kushughulikiwa madawa mbalimbali mitungi yenyewe imesimamishwa huku, kuonyesha ishara ya kwamba iko na dawa ambazo zinaweza saidia wagonjwa wetu, daktari huyu amevalia barakoa ambayo inaweza zuia magonjwa mbalimbali.

Tuko kwenye kiwanja kimoja ambao madaktari wametembelea wanakijiji ili waweze kupata maarifa na hekima jinsi wanavyojitibu. Muuguzi mmoja akiwa amevalia barakoa yake ili kujisaidia kutokana magonjwa mbalimbali ameweka shindano yake kwenye dawa ili aweze kumsaidia mgonjwa mmoja.

Chumba hiki kinapendeza vizuri sana. Katika mazingira haya tuko kwenye hopsitali ambayo kuna aina ya mashine ambazo zinaweza kusaidia wagonjwa wetu. Kuna kitanda ambacho kimetandikwa vizuri kuonyesha ya kwamba wagonjwa wetu wapate usafi. Daktari yuko hapa anaendelea kushika mashine kuangalia ya kwamba ili inaweza kuwa na baluni ambaye yenye kijani kibichi.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama kwenye mti wa umeme kando yake ku a mti yenye uko na kochani rangi kijani kibichi ameangalia juu kuna kijikaratasi ambacho kimeandikwachikongo kufuta mpenzi biashara nyota.

Dawa hizi ziko juu ya meza. Chumbani huku ni hospitali ambapo watu wengi Wanaweza kusaidiwa. Kuna daktari ambaye anaendelea kudunga sindano ndani ya dawa Ili akaweze kusaidia mgonjwa matibabu.

Katika chumba hili kuna mmama ambaye ameketi chini ya sakafu akiwa ametandika kitambaa chake pamoja na kingine akiwa amekifunika ishara ya kwamba kuna mganga kwa hii nyumba.

Daktari mmoja akiwa ameshikilia dawa pamoja na sindano kwa mkono wake, mkono mwenyewe amevalia kinga ya uchafu ili asipate ugonjwa. Dawa hii inasaidia watoto pamoja na watu wakubwa wakiendelea kutumika.

Maandhari haya yako kwenye sokoni. Kuna aina ya dawa mbali mbali ambazo zinaweza kuuzwa. Daktari wa kienyeji akiwa amesimama akiwa anaendelea kuuza. Wanunuzi na wauzaji wako wanashughulikia biashara yao vizuri sana. Kando yao kuna aina ya mimea mbali mbali ambayo iko na kijani kibichi.

Chumba moja ambacho kimeporomoka. Mafundi wamekusanyika hapa ili waweze kusaidia chumba hii. Wanaendela kuchagua vitu ambavyo vimeanguka. Machuma pamoja na nyund pamoja na vitu mingi machupa ili iwasaidie kujenga nyumba hii.

Kwenye chumba hiki kikonna aina mbalimbali ya viatu pamoja na madawa. Nimeona chupa ambayo imefunikwa ikiwa na dawa pamoja na karatasi imefunikwa yaonyesha kwamba iko na dawa. Kwenye chumba hili ni chumba cha mkanga.

Shambani huku, kuna wanaume wawili ambao wanaendelea kushughulikia vipepeo, ambazo zimekuja shamba lao. Vimeathiri vyakula vyao pamoja na miti shamba. Vimeweza kuzuia mambo mingi sana.

Mwanamke mmoja, ambaye amelazwa kwenye hospitali moja, akiwa anaendelea kushughulikiwa na daktari wawili, wakiendelea kusaidiana. Wameweka barakoa zao, ili waweze kuzuia magonjwa mbalimbali yasije kuwapatia.

Maafisa wakiwa wamesimama pamoja na wanaume wengine wakipeana ushuhuda jinsi bendi za usafi wanawake wanavyotumia ilikujikinga kutokana na magonjwa mbalimbali.

Shamba hili linapendeza sana, mkulima mwenyewe ananyunyizia mimea yake chini ikaweze kuwa na afya njema na kuwa kwa haraka, amejikinga kutokana na hathari za kemikali ambazo zinaweza mzuia, au kumpa magonjwa mbali mbali.

Tuko kwenye hospitali ambapo vitanda vimewekwa pamoja na wagonjwa mtoto mmoja akiwa amelazwa kwenye kitanda ili aweze akapata matibabu. Wauguzi wenyewe wanaendelea kushughulikia mtoto huyo ili akaweze kupata matibabu bora zaidi.

Daktari hawa wamepanga foleni wakiendelea kutangaziwa na daktari wao mkubwa ambao kwa jinsi watakavyo kuwasaidia wagonjwa na kuhakikisha ya kwamba wagonjwa wamenawa mikono kabla kuingia matibabu, ameshikilia mtungi ambao umewekelewa maji.

Dawa hizi ambazo zimewekelewa juu ya meza. Zinawezasaidia kutibu aina mbalimbali. Ambayo imechorwa nje yake kuna mfupa mwingine, kuna mikono, ingine kuna aina ya mguu pamoja na jingine vingi. Dawa hizi zinawezasaidia wagonjwa ili wakaweze kupata matibabu bora zaidi.

Daktari mmoja au muuguzi ametembelea kwenye kijiji kimoja ili aweze kusaidia wagonjwa wapate matibabu bora zaidi. Mzee mmoja ameketi kwenye kiti akiwa anadungwa sindano ili iweze kumsaidia.

Chumba hili ni chumba la daktari ambapo anaketi akingoja wagonjwa wake. Daktari huyu ako na darubini ambayo inamwonyesha ya kwamba anaangalia kwa uamkinifu ili aweze kusaidia mgonjwa huyu macho. Mashine zake ni mashine ambazo zinasaidia.

Mwanaume mmoja akiwa anatembea ndani ya maji. Mvua mingi kunyesha katika kijiji hiki, watu wamezuika kutembea. Mwanaume huyu amevalia gumboots Ili akaweze kusaidika kuvuka. Magonjwa mbalimbali yanaweza toka kutokana na maji mingi, watu waepukane zaidi.

Katika mazingira haya, tuko kwenye chumba moja ambayo imepangwa madawa aina mbalimbali. Dawa hizi ziko kwenye katoni, zingine ziko peke yao ambayo hazina katoni. Chumba moja iko na dawa ambayo iko na kifuniko jekundu, zingine zikiwa na vifuniko vyeupe.

Shamba hili linapendeza vizuri sana pamoja na mkulima ambaye ananyunyizia mimea yake maji ili iweze kuwa na afya bora na kuwa kwa haraka. Shamba hili liko na rangi ya kijani ambapo mimea hii iko na.

Mvua mingi imeweza kunyesha na kwa mtoni watu wamekosa kupita wengine wakiangalia. Mmoja wao amekua kando yake akiangalia hao wawili ambao wanavushana.

Dawa hii pamoja na sindano ikiwa imewekelewa juu ya meza inaweza kusaidia wagonjwa ili waweze kupata matibabu bora zaidi. Dawa ya ukambi inazuia magonjwa mbalimbali.

Mwanamke mmoja ako kwenye chumba chake ambayo anaendelea kufanya beti za usafi kuonyesha wanawake jinsi wanavyostahili kuziweka ili kusaidia usafi ndani ya wanawake . Mwanamke huyu amefanya Jambo mzuri Kwa Sababu hedhi inasaidia wanawake kufunika.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama tist kwa sababu ya kuchota maji ili waweze wakatumike, wamepanga mitungi au jerikeni foleni ili iweze kupata maji, kiangazi kiko katika kijiji hiki.

Mgonjwa mmoja ametembelea hospitali moja ili aweze kupata matibabu bora zaidi. Wauguzi wawili wakiwa wanashirikiana pamoja ili wapate kuona mgonjwa amepata nafuu sana. Mgonjwa mwengine.

Wanaume wawili wakiwa wamebeba jericani mbili ambazo zimeweka dawa ili zikaweze saidia wagonjwa mbalimbali wamevaa barakoa zao ili kuzuia magonjwa pamoja na kinga za uchafu wamevaa gumboot pamoja na nguo ambazo wamejikinga kutokana na magonjwa

Chumba hiki kinapendeza sana kiko na aina ya madawa mbalimbali yanaweza saidia watu wakiwa wagonjwa ili waweze kutibiwa, wanaume wawili pamoja na daktari wako wamesimama wanaendelea kushauriana jinsi wanavyostahili kutibu watu wamevaa barakoa ambazo zinaweza kuzuia magonjwa mbalimbali.

Vichupa vingi ambavyo vimefunikwa vimewekelewa chini ya sakafu viko na rangi ya nyeupe zikiwa ziko mingi mingi zaweza kusaidia wagonjwa wetu ili kupata matibabu bora zaidi.

Juu ya meza kuna aina ya dawa ambazo zimewekelewa, pamoja na katoni zikiwa zimelazwa juu ya meza. Kando yao, kuna sindano ambayo inaweza kudunga mgonjwa ili imsaidie maisha.

Mwanaume mmoja akiwa amebeba mzigo wake, anatembea akiangalia moshi ambayo umewaka. Katika mazingira haya yamejengwa vizuri. Dawa aina mbalimbali zimechomwa pamoja na chupa ili kuzingatia usafi zaidi.

Mazingira haya ni kwa mganga ambapo kuna jerican na mitungi mbalimbali imewekelewa madawa ili watu wakaweze kupata matibabu kando yake kuna kitambaa ambavyo ni vya rangi nyekundu, nyeupe pamoja na nyeusi.

Katika chumba hili kuna aina mbalimbali ya watu kuna wahudumu na wahudumiwa wengine wamevaa nguo nyeupe sikio zinaonyesha ishara ya kuwa ni daktari wengine ni wakulima, wengine wamevaa barakoa ambazo zinawasaidia kutokana na magonjwa mbalimbali daktari mwingine anaendelea kushughulikia mgonjwa huku akiwa amevaa barakoa pamoja na kinga.

Dawa hizi zimewekelewa juu ya meza zikiwa zimefunikwa. Ni aina mbalimbali za dawa ambazo zinaweza saidia wagonjwa wakati wametibiwa ili wapate matibabu bora zaidi.

Dawa hizi ni dawa ambazo zinasaidia sana. Ni dawa ambazo mgonjwa akitumia anaweza kupata matibabu bora zaidi. Zinaweza kusaidia kutokana na maumivu mbali mbali.

Wakulima wawili ambao ni wanaume wako kwenye msitu ambao wanaendelea kufukuza nzige ili wasije kuvamia mimea yao pamoja na chakula wamepanda katika shamba lao.

Mwanamke mmoja akiwa amelazwa kwenye hospitali amewekewa hewa ili aweze kusaidika maisha yake, muuguzi akiwa amemshikilia vizuri ili aweze kupumua na kujisaidia aweze kupata nafuu.

Wakulima wawili wakiwa wanaenda pande mmoja kuelekea kutafuta wasaidizi ili waje wakasaidie ngombe ambaye ameanguka chini na akiwa amenyamaza , pande hii inaonekana kuwa nchi kavu kwa kuwa haina hata rangi ya kijani hata moja.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama pamoja na dawa ambayo imeandikwa covid cure one . Chupa yenyewe iko na dawa ambayo imejaa . Mwanamke huyu akiwa ameshikilia na mikono yake miwili.

Dawa hizi zimewekelewa juu ya meza zikwa kwenye vikatoni ambavyo viko vile. Dawa hii inaweza saidia wagonjwa wakati wamegonjeka ili kupata matibabu bora zaidi.

Huyu ni mkanga ambaye ako chumbani mwake akiendelea kuchonga madawa ambaye anaweza saidia wagonjwa wa kanzu wanapokuja kwake kusaidiwa matibabu fulani ,ameweka Kofia nyekundu.

Mama mmoja amemleta mtoto wake hospitalini ili akaweze kutibiwa na kuwa na afya njema . Muuguzi anamdunga mtoto sindano ,mama akiwa amemshikilia vizuri Sana.

Katika picha hii, inaonyesha kuna aina mbalimbali za madawa pamoja na viungo ambavyo daktari Galazinga anatumia. Picha hii ikona majina ambayo yanaonyesha kuwa daktari huyu ni daktari anaweza saidia wagonjwa.

Dawa hizi zimeekelewa juu ya meza, ziko na kifuniko ambacho ni keupe sana. Dawa hii inawezatinu watoto pamoja na watu wakubwa ili waweze kupata nafuu.

Mwanamke mmoja amemleta mtoto hospitalini ili akaweze kupata chanjo. daktari akiendela kumfinyilia mtoto dawa ili akaweze kupata uponyaji. Wako madaktari wengine ambao wamevalia sare zao za hospitali.

Dawa hizi ziko juu ya meza, ni dawa ambazo zinamsaidia wagonjwa wetu kupata matibabu bora zaidi , zingine zipo na rangi nyeupe , zingine zikiwa na rangi ya manjano.

Katika mazingira haya kuna aina ya watu wengi. Wako kwenye hospitali, wengine wanaenda kutibiwa, wengine wanatoka, wengine wanapiga simu. Muuguzi mmoja akiwa amebeba dawa ili kupelekea wagonjwa ili wapate kusaidika, amevaa barakoa yake kuzuia magonjwa mbali mbali pamoja na kinga za uchafu.

Katika mazingira haya kuna aina mbalimbali za madawa , chungu ambacho kimebeba chupa pamoja na vitu vingi vikiwekwa ndani yake . Nyumba hiii ni ya mganga ambaye anaweza kutibu magonjwa mbalimbali dawa ya kienyeji na magonjwa aina mbali.

Dawa hizi ziko juu ya meza ni dawa ambazo zinasaidia kutibu magonjwa mbalimbali , daktari wetu akitumika hizi dawa kusaidia wagonjwa ambao ni wagonjwa wa ukame .

Dawa hizi ni dawa ambazo zinasaidia wagonjwa ili waweze kupata matibabu bora zaidi . Dawa hizi kuna aina lumiphen ambayo inasaidia mtu maumivu.

Mtu mmoja akiwa amenyoosha mikono yake miwili kwa sababu ya kutoa dawa ili aweze akameze imsaidie matibabu bora zaidi kwa sababu yeye ni mtu anataka kuishi maisha marefu.

Juu ya kuna aina ya dawa mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia watoto wadogo ambao tunaita polio Chanjo cha watoto ,kando yake kuna sindano ambaye inawezamdunga mgonjwa ili aweze kumsaidia apate matibabu .

Duka la madawa limepangwa na kila dawa limepangwa katika sehemu yake na meza imesimamaishwa katika sehemu yake na picha imewekwa katika sehemu yake.

Juu ya meza kuna aina ya dawa ambayo inawasaidia watu wakati wamepata magonjwa au ugonjwa wa ukambi, inamsaidia vizuri sana kupata matibabu ili aweze kusaidika maishani.

Mwanamke mmoja yuko kwenye hospitali, akiwa ameketi kwenye kitanda cha hospitali. Amefurahia kumzaa mtoto wake. Mtoto mwenyewe amelala na kuwekelea mkono wake juu ya uso.

Dawa hii inapendeza sana. Dawa hii iko na kifuniko cheupe, kwenye kando yake kuna katoni ambayo imefungwa vizuri sana na chini yake kuna dawa anbazo zijafunguliwa ambazo zinaweza saidia wagonjwa wetu.

Katika mazingira haya, kunaonekana, kuna aina ya dawa mbali mbali, mganga mmoja akiwa amezipanga dawa zake ili watu wapate kutibiwa, kuna mayai mbili, kuna chupa ambaye imebepa dawa, na vitambaa vya rangi nyeusi pamoja na nyekundu, watu wanaweza saidika kutokana na madawa mbali mbali.

Watu wengi wamekusanyika hapa kwa sababu ya ajali imepatikana ya moto huko. Wako wemekuja na maji wanaendelea kusaidia ili watu wasiungue na vyumba vyote visiharibike.

Kwenye chumba hii, kuna mwanaume mmoja ambaye anaendelea kupanga dawa zake kwenye kikatoni ili akaweze kusaidia wagonjwa mbalimbali. Mwanaume huyu ni daktari wa kienyeji. Hako na dawa ambazo zinasaidia watu bora zaidi.

Chumba hili liko na watu wengi ambao wanaendelea kushughulikiwa kwa sababu ya magonjwa mbalimbali. Mama mmoja amemleta mtoto mdogo kwa sababu ya kupata chanjo. Mhuguzi amemkamata mdomo ili aweze kusaidia mtoto huyu kwa kumwekea dawa.

Mazingira haya tuko kwenye hospitali ambapo muuguzi mmoja ako amesimama akiendelea kucheka vizuri sana ako mahali ambapo watu wanakuja ili watolewe meno ili waweze kupona zaidi . Kuna mashine ambazo zimewekwa hapo wakati mgonjwa anakuja ili aweze kusaidika vizuri.

Watu wamekuja hospitali ilikupata matibabu, mama moja ameleta mtoto wake iliaweze kudungwa sindano na kupata matibabu bora zaidi, daktari amemshikilia huyu mama mkono kwa kuangalia jinsi anavyodunga mtoto sindano.

Mandhari ya soko. Kuna aina mbalimbali ya vitu ambavyo vinauzwa katika soko hii. Kuna vipira pamoja na kuni, panga. Muuzaji ameketi akiwa ametulia, kungoja wanunuzi ili wakaweze kumsaidia pesa.

Dawa hizi ziko juu ya meza ,ni dawa ambazo zinasaidia wagonjwa ili kupata matibabu bora zaidi. Dawa hizi zinaweza kusaidia maumivu wakati mtu ako na maumivu ili apate kupona.

Watoto wawili ambao ni mapaja wakiwa wamezaliwa kwenye hospitali moja mama yao akiwa ameketi wauguzi wawili wakiwa wamewashikilia pamoja wakiwa wako na furaha teletele.

Dawa hii inaweza kusaidia kinga ya ukambi. Wakati mtu ni mgonjwa anaweza tapika au kupata vidonda vidonda. Hii dawa inaweza kumsaidia ikiwa imeandikwa measles mumbs and rubella vaccine .

Daktari mmoja akiwa amevalia sare pamoja na kinga za uchafu . Amevalia barakoa yake ili kuzuia kutokana na magonjwa mbalimbali . Ako na mashine ambayo ananyunyizia dawa ili watu wasije kupata magonjwa.

Wanafunzi watatu wako kwenye mtoni, wanaendelea kuoga mikono ili waweze kufanya usafi wasije kupata magonjwa mbalimbali, wanafuzi hawa wamevaa barakoa zao kuzuia magonjwa mbalimbali, katika mazingira haya kuna sabuni ambayo inawasaidia kunawa mikono.

Dawa hizi ziko juu ya meza ambazo zinaweza saidia mgonjwa wakati amekunywa aweze kupata matibabu inaweza kuzuia maumivu mwilini.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama. Anaendelea kucheka vizuri sana. Amebeba mikono yake miwili, mmoja ni chuma ingine ni kipazasauti. Ako kwenye hospitali. Ni mwananamke ambaye amesimama tisti kusaidia wagonjwa mbalimbali.

Ng'ombe hawa wanapendeza sana, wakiwa kwenye chumba chao. Wakulima wawili wanaendelea kuwafanyia utafiti. Mmoja, anataka kukata pembe na mwingine akiendelea kudunga sindano, ili akaweza kutumia.

Kina mama wameleta watoto wadogo hospitalini Ili waweze wapate matibabu. Muuguzi akiwa amewashughulikia.

Mama mmoja ametembea kwenye hospitali Ili aweze kutibiwa. Kando yake kuna mhuguzi ambaye anaendelea kumwuliza jinsi huyo mama anasikia Ili aweze kumsaidia kwa haraka. Chumba hili liko na vikaratasi ambavyo vimeandikwa kwa ukuta.

Daktari pamoja na muguzi, wako kwenye hsopitali wanamsaidia mgonjwa mmoja kumtoa meno ili waweze kumsaidia.

Wauguzi wawili wako ndani ya hospitali pamoja na wagonjwa wameweza kumpima mgonjwa mmoja aina ya ugonjwa ili waweze wakapate kumsaidia kwa urahisi.

Watu wawili wakiwa kwenye shamba moja ambayo iko na mimea pamoja na maji yakiwa kwenye shamba hilo. Mmoja anachotea mwingine akiwa amemshika jelikeni yake ili aweze kupata maji yamsaidi kimaisha.

Mtungi mmoja katika chumba mmoja ambayo ni ya hospitali inasaidia usafi bora na kuhakikisha ya kwamba watu wamenawa mikono ili kwa kula chakula waweze kupata afya njema.

Mama mmoja yuko kwenye mtoni akiendelea kunawa mikono na kuangalia kwa umakini akiwa amefurahia sana kana kwamba ameona maji mengine yakitoka mtoni.

Dawa zimewekwa juu ya meza aina mbali mbali, zikiwa na chupa zao zimepangwa hapo. Aina za dawa hizi zinazuia maumivu zingine zinazuia uponyaji wa afya bora zaidi.

Watu watatu wako ndani ya hospitali muuguzi, mama na mtoto, muuguzi snataka kutibu mtoto.

Mgonjwa mmoja pamoja na muuguzi wako kwenye sakafu wakiwa wanafanya mazoezi ili huyu mgonjwa aweze kupata matibabu bora zaidi. Kando yake kuna kiti cha magurudumu ambayo huyu mgonjwa ni mlemavu anaweza tembelea.

Mgonjwa moja yumo kwenye hospitali amelazwa, madaktari wawili wanamshughulikia kwa ajili ya kumng'oa meno hili waweze kumsaidia aweze kupata uponyaji.

Dawa zenyewe zimewekwa juu ya meza ambazo zinasaidia maumivu ili mgonjwa aweze kupata nafuu kwa haraka sana.

Daktari mmoja, akiwa na dawa mkononi pamoja na sindano, ili kuweza kuwa saidia wagonjwa wapate nafuu.

Aina za dawa zimewekwa juu ya meza moja inaitwa Mkoko ingine Mtiki ili ziweze kuwasaidia wale ambao wako wagonjwa.

Mama mmoja amemleta mtoto wake mdogo hospitalini ili aweze kupata matibabu bora zaidi. Muuguzi mmoja amemdunga sindano na muuguzi mwingine akiwa amemshikila mkono ili wamsaidie.

Mwanamke mmoja akiwaa amesimama na mzee mwingine wakiwa wameshikiliana pamoja wakiwa wamefurahia sana, kando yao kuna watoto pamoja na gari ambao imesimama juu yao kuna umeme.

Chupa moja iko na dawa pamoja na dawa zingine zikiwa zimeekelewa juu ya meza ili kusaidia wagonjwa ambao wako na ugonjwa wa aina mbali mbali.

Mafuriko mengi ya maji yameweza kusumbua wanabiashara pamoja na pikipiki zao kupita. Mmoja anamskuma mwana biashara Kwa sababu ako na jerikani likiwa na maziwa, wamesumbuka wanaeza wakapata aina ya magonjwa mbalimbali.

Mvua mingi kunyesha katika kijiji kimoja na kuzuia watu kupita na wakupata magonjwa mingi . Imefika mpaka kwa nyumba ya wamasaai sasa wanaendelea kushughulikia ili waweze kupata jinsi ya kutoa maji hayo.

Fundi wawili wa stima ambao wamepanda juu ya sanduk hili ili waweze kusaidia kutengeneza. Chumba hili kinapatikana katika hospitalia au mahali pengine wanaweza kusaidika na maji.

Mkulima mmoja akiwa amesimama kwenye shamba lake akiendelea kunyunyizia mimea yake ili iweze kupata afya njema. Dawa hii inasaidia kuzuia mdudu ambaye anaweza kula mmea huu ili uweze kupata afya bora.

Mgonjwa mmoja amelazwa kwenye hospitali akiwa amehudumiwa na madaktari wengi zaidi kwa kupata uponyaji wa haraka , anaendelea kufanyiwa upasuaji wa tumbonili akaweze kutolewa mtoto kwa urahisi.

Wauguzi hawa watatu wanapendeza sana, wametembea vijijini ili waweze kusaidia watu matibabu bora na kuwaelimisha jinsi ya kuwa.

Dawa hii ikiwa imefunikwa na michoro yake ambayo imeandikwa Tamari. Kando yake kuna sindano ambayo daktari anaweza kutumia kutibia wagonjwa ili waweze kusaidia maisha yao.

Mama amekuja hospitali ili akaweza kutibiwa. Daktari ako makini kuweza kunisaidia apone kwa umakinifu.

Meza hii imebeba aina ya dawa mingi. Kando yao iko na sindano mbili zikiwa na kijikaratasi. Kiko na maandishi ambayo yanaweza kusaidia mgonjwa. Dawa hizi zimeandikwa ukumbi.

Madawa aina mbalimbali yamewekwa juu ya meza pamoja na dawa zinazosaidia maumivu na sindano moja ikiwa juu yake ili kuweza kusaidia magonjwa mbalimbali.

Chupa hizi zimebeba dawa, chupa zikiwa zimefunikwa. Kuna aina mbalimbali za dawa. Dawa hizi zinasaidia ukambi mwilini wakati mtu anaugua anaweza kutibiwa kwa ufasaha.

Chumba hili likona aina mbalimbali ya mitungi pamoja na jerikani zikiwa na chungu zimefungwa na kamba mingi. mganga anawezakuwa na aina ya vitu madwa akiwasaidia wagonjwa amba wanawezakutembea nyumbani mwake.

Daktari mmoja pamoja na mgonjwa wake wako wameshikana mikono, akiwa anaendelea kumpima aina ya magonjwa mbalimbali, kuhakikisha ya kwamba amepona na kupata matibabu bora zaidi.

Chumba hiki ni chumba nzuri ambalo linapendeza Sana. NI chumba ambalo linaweza kusaidia wagonjwa wakati wako na shida ya meno iko waweze kupata nafuu na kila vyakula vyao Kwa ufasaha.

Watoto wameletwa hospitalini ili waweze kupata chanjo cha kuwasaidia afya yao na kimwili. Wauguzi wawili wamesimama wakiwa wanataka kumshika mtoto, ili kumsaidia.

Madawa matatu uyakiwa juu ya meza ambayo yanazuia ugonjwa wa ukambi ili watu wapate matibabu bora zaidi.

Chupa tatu zimewekwa juu ya meza na aina mbalimbali ya madawa ili kuweza kusaidia wananchi wenzetu na kupona kwa ufasaha.

Fundi wawili ambao ni akina mama, pamoja na baba mmoja akiwa amesimama, wanaendelea kushughulikia kushona nguo ili watu wapate kuvaa.

Shamba hili limelimwa likiwa limekauka bila mvua, mti mwenyewe umesimama ukiwa umeumekauka unahitaji maji mengi ili watu waweze kupanda.

Daktari akiwa ameshikilia dawa moja pamoja na dawa zingine zikiwa kando yake ambazo zinaweza kusaidia ugonjwa wa ukambi ili mtu awe na usafi pamoja na afya nzuri wakati ametibiwa.

Mtoto mdogo amelazwa kwenye hospitali mona akiwa anaendelea kuhudumiwa na daktari . Daktari mwenyewe anaweka barakoa yake akiwa na miwani ili aweze kuangalia Kwa umakinifu.

Mgonjwa mmoja akiwa amelazwa kwenye hospitalini amefunikwa mpaka kichwa. Mwuguzi mmoja anaendelea kumshughulikia ili asipate kuumwa na mbwa.

Wagonjwa wengi wako kwenye hospitalini wakiwa wamelazwa wengine wamepata ajali barabarani wengine aina yamagonjwa wengi. Daktari wako wanaendelea na uponaji mkubwa.

Dawa hizi zinasaidia ukamili ili watu waweze kupata uponyaji. Kando ya dawa hii kuna sindano ambayo inasaidia wagonjwa wakati wanapata matibabu.

Mafuriko mengi ya maji yameweza kuzia magari kutoendelea na safari zao. Pamoja na pikipiki watu wakiwa wanasafiri imewasumbua sana kwa hivyo watu wanauliza mbona mvua inawasumbua.

Mafuriko mengi ya maji yametanda kote nchini watu wamesumbuka jinsi wanavyopita kutembea kuenda maali wanayotaka sasa wako manyumbani kwao maji imo kila maali.

Chupa pamoja na sindano ziko juu ya meza chupa ikiwa imebeba dawa ya measles.

Mtu mmoja akiwa amewekelea dawa kwenye mkono wake ili awaze kumeza imsaidie awe na afya njema na kuwa na maisha mema yajayo.

Ni mgonjwa amelazwa hospitalini akiwa na shida ya meno, daktari wa meno pamoja na muuguzi wanahakikisha kwamba wamemsaidia ili aweze kupata uponyaji.

Muuguzi anaendelea kushughulikia mtoto mdogo ambayo mama amembeba na kumleta hospitalini ili aweze kupata matibabu na afya bora maishani mwake.

Wakulima wamekusanyika pamoja kuwaonyesha wananchi jinsi wanavyostahili kuelimika zaidi. Wako pamoja na simu zao mikononi, wamewaonyesha jinsi ya kutumia simu ili kuhakikisha ya kwamba nchi inaendelea vizuri.

Wamama wawili wameleta watoto wao kwenye hospitali, ili waweze kupata dawa, na kupata uponyaji saidi, daktari amemshika mtoto mkono, nakumdunga, shindano, ili aweze, kupata, matibabu bora.

Mafuriko ya maji yamekuja kijijini humu. Yameweza kuzuia barabara zetu, watu kuvuka, magari yamekwama, biashara watu kusimama pamoja na pikipiki zao.

Dawa ambazo zinaweza kusaidia mgonjwa wetu akiwa amepata aina ya magonjwa ili aweze kupata matibabu zimewekelewa juu ya meza dawa zenyewe ziko na rangi ya kijani pamoja na bokisi yao ikiwa imeandikwa Rispedal tablet .

Mwanamke mmoja akiwa na aina ya dawa, dawa hizi zinasaidia vizuri sana kutoa maumivu ili mtu aweze kupata nafuu na kupata chanjo mzuri Kwa kuwa awe na afya njema.

Watu wengi wamepiga foleni wakiwa wamekusanyika kwa ajili ya usaidizi pamoja na gari imebeba zawadi teletele watu wamefurahia kwa kupewa zawadi.

Mkulima mmoja yuko kwenye shamba lake akiendelea kunyunyuzia maji pamoja na dawa mimea yake ili iweze kuwa kwa uharaka sana na kuwa kwa ufasaha.

Dawa hii inasaidia wagonjwa wenzetu kupata matibabu bora. Kando yake kuna sindano ambayo imewekelewa juu ya meza Ili iweze kusaidia wagonjwa wetu wapate matibabu bora zaidi.

Daktari amemsaidia mama kwa kumdunga shindano na kumsaiia kupata matibabu ili aweze kuwa na afya bora aendelee na kujenga mwili wake.

Wamama watano ambao ni wamaasai wamebeba maji waki wameweka jerikeni zao juu ya kichwa. Mmoja wao ametulia, amesimama bila kubeba maji akiwa na mtoto mdogo.

Tuko kwenye kituo cha Doctor Mbuba, akiwa na madawa mbalimbali ya kuwatibu wagonjwa pamoja na baiskeli yake ikiwa kando.

Wauguzi wawili wakiwa kwenye chumba chao cha kupumzika hospitalini. Wanaendelea kuongea na kufurahiahwa kwa kucheka. Muuguzi mmoja amebeba kalamu pamoja na sindano.

Mgonjwa yumo kwenye kitanda cha hospitali akiwa amelazwa pamoja na daktari wa meno akimshughulikia akiangalia kwa umakini na darubini.

Wagonjwa hawa wamelazwa hospitalini kwa sababu ya aina ya magonjwa mbalimbali, mmoja wao ameketi kwenye kitanda chake akiwa ameshikilia kichwa kwa kufikiria amepona iliaweze kufunguliwa aende nyumbani.

Mama amemleta mtoto wake hospitalini iliaweze kupata matibabu, muuguzi ako anaweza kusaidia mtoto akiendelea akimdunga sindano iliapate matibabu.

Jerikani hii ina inapendeza sana ambayo iko na kifuniko nyekundu ndani yake kuna dawa ambayo inasaidia kifafa, dawa hili ni dawa la kusaidia watu kuwa wau.

Chumba hili linapendeza sana kando yake kuna kitanda ambayo kinasukumwa wakati mwingine mtu amelala akiwa mlemavu, nje yake kuna gari ambayo inapendeza sana

Fundi mmoja akiwa anapendeza sana kwa kuvalia kwake anaendelea kupaka rangi nyumba ambayo inavutia zaidi ili iweze kupendeza. Nyumba hii ikona maji ambayo watu wanaweza wakanawa na kunywa nje yake.

Mzee mmoja ambao ni mgonjwa yumo kwenye hospitali. Muuguzi amemdunga sindano Ili aweze kupata nafuu. Amemwekea dawa. Mzee mwenyewe ameweka barakoa Ili kukinga magonjwa mengine.

Watu hawa watatu, mmoja ni muuzaji maji, wengine wanachota maji kwa kuwa wao wanahitaji maji ni lazima watimize. Nyumba hii imejengwa vizuri sana. Iko na maandishi mazuri ambayo yameandikwa Boya water project .

Mama mmoja amebeba mtungi kwa mgongo, pamoja na mtoto akiwa amemfunga kwa kutumia kitambaa.

Daktari wa meno anaendelea kusaidia mama mmoja ambaye amekuja kupata matibabu bora zaidi. Daktari ako makini aweze kusaidia huyo mama. Amevaa barakoa ili kuzuia magonjwa mengi.

Daktari wawili wakiwa kwenye hospitali. Daktari mmoja anaendela kushughulikia daktari mwengine kwa ajili ya uponyaji. Wote wawili wameweka barakoa zao ili kuzuia ugonjwa mwingine usiwapate.

Dawa hii inapendeza sana inaweza saidia mgonjwa wakati amegonjeka, nje yake kuna maandishi ambayo yameandikwa Vitamin C iron plus .

Mwuguzi mmoja pamoja na mgonjwa wake wakiwa wameinama ili waweze kufanya mazoezi na kando yao kuna kiti cha magurudumu ambacho kinasaidia huyu mlemavu kutembea.

Wauguzi wawili wakiwa kwenye chumba cha watoto ambao hawajafika miezi tisa wanaendelea kuwaangalia na kuwapatia chanjo ambayo inaweza wasaidia wakue kwa haraka.

Mwanamke mmoja akiwa ametembelea hospitali akiwa kwenye chumba cha watoto amabo hawjafika miezi tisa, kuwafungulia na kuwawekea umeme kuangalia wa usikivu.

Mwanamke mmoja ako kwenye hospitali akiwa amelazwa anataka kusaidiwa kutolewa meno, daktari mmoja akiwa amemuekelea chuma cha kumtoa meno iliaweze kumsaidia kutavuna vizuri.

Watu pamoja na watoto wamekusanyika kwa kuja kuchota maji. Kiangazi kikali kinaonekana huku kwa sababu naona watu wamekuja na mitungi jerikeni mingi ili kuweza kuchota maji kuwasaidia kunywa na kutengenezea vyakula.

Mwanamke mmoja yumo kwenye hospitali, akiwa amezaa mtoto, watu wa kwao wamekuja kumuona, wameshangilia wako na furaha tele, kwa sababu amezaa mtoto.

Msichana mmoja ako kwenye hospitalini amekuja ili aweze kupata matibabu sababu hajiskii vizuri. Daktari amemshikilia mkono na kumnyoosha ili aweze kusikia mahali anaskia vibaya amdunge shindano.

Dawa imo ndani ya chupa, chupa imewekelewa juu ya meza kusaidia afya yetu wakati umekula chakula hii dawa ukinywa inakusaidia vizuri sana kwa kupata vyakula kusiagika.

Daktari huyu, ameangalia kwa makini. Anaendelea kupanga madawa, ili aweze kuwasaidia wagonjwa wanapokuja hospitalini, waweze kupata kwa njia ya urahisi na makini.

Muuguzi wako na mgonjwa katika hospitali moja. Anasaidia mgonjwa kumtibu, kumdunga sindano ili aweze kupata matibabu bora zaidi.

Dawa hili linapendeza sana. Liko kwenye chini ya sakafu ambao limewekelewa likiwa limefunikwa. Limeandikwa nje yake "HJN" . Hili dawa ni dawa ambalo linaweza kusaidia maumivu pamoja na magonjwa mbalimbali ili mtu akikuwa mgonjwa aweze kusaidika.

Pale chini ya sakafu kuna aina ya sabuni pamoja na mafuta ambayo inasaidia wenzetu wakati wanaoga wapate afya njema.

Mama amekuja hospitalini kupata matibabu, daktari anamwangalia kwa umakinifu ili aweze kupata uponyaji zaidi.

Pembe imeonekana, huku na, aina mingi ya, madawa, huku, kioo pamoja na pipilia hiko, katikati ya ivi vitu fingi, mganga huyu, anaendelea, kufanya matibabu yake kwa kupata, pesa.

Juu ya meza kuna aina mbalimbali za madawa ambao mtu anaweza kusaidika wakati ako mgonjwa. Meza hii iko na vijikaratasi ambavyo vimeandikwa maandishi madogo madogo. Juu yake yakiwa na chupa mbili za dawa.

Mama mmoja, akiwa amejilaza kwenye sakafu, akiandaa jinsi ya kumzaa mtoto wake. Mama mwingine akiwa anaendelea kumgusagusa tumbo yake, ili aweze kumsaidia kuzaa.

Mkono mmoja ambao umevaliwa na kinga chafu ukiwa umebeba chupa moja ile ya dawa pamoja na sindano ili kuweza kusaidia watu wakati wameugua.

Wauguzi wawili wamesimama katika chumba cha watoto ambao bado kufika miezi tisa, wanasaidia kutibu wale watoto. Mtoto mmoja amedungwa sindano.

Chumba hili likona aina ya madawa mbalimbali ,chupa moja ikiwa imefunikwa na kifiniko nyeupe kando yake kuna besheni ambayo imebeba madawa ya aina mbalimbali .dawa zingine zikiwa zimefunikwa na vitambaa vyeupe . Ndani la chumba hili ni kwa mganga.

Madaktari wamekusanyika ndani ya mahabala kufanya utafiti ili waweze kupata ubunifu zaidi.

Mzee mmoja akiwa ameketi. Madaktari wawili wamemtembelea nyumbani kwake ili waweze kumsaidia na kumpima ugonjwa aweze kupata nafuu. Daktari mmoja amempima kuona mahali pressure .

Mwanabiashara mmoja anasaidia huyu mama kwa kumpaka dawa ndani ya kichwa yake ili aweze kupata matibabu mazuri asije kuwa mgonjwa kichwa chake.

Mama mmoja akiwa amefurahishwa Kwa sababu ya kumzaa mtoto wake mchanga ,Yuko ameketi kwenye hospitali anamwangalia Kwa makini kuwa kama anamfanana au la.

Muuguzi mmoja, amesimama katika hospitali akiendelea kutoa dawa kutoka kwa chupa moja, ikiwa na sindano, ili aweze kusaidia wagonjwa hospitalini.

Chumba hili liko na watu wengi wemekusanyika hapa ili kuona wagonjwa ambao wamelazwa hospitalini. Muuguzi mmoja amesimama akiwa amevaa sare na barakoa ambayo inaweza zuia magonjwa mbalimbali.

Watu wengi wako kwenye kituo cha hospitali. Muguzi mmoja akona sindano anaweza kuwa tibu ili wapate uponyaji.

Watoto hawa wako kwenye chumba Chao wakiwa wameketi. Mikono yao pamoja na miguu yao iko na ugonjwa wa ukambi. Wanastahili wasaidiwe ili wapate matibabu bora zaidi.

Mkulima mmoja akiwa amesimama kwenye gazeti ambalo limeandikwa maji na step. Mguu mwenyewe umechorwa kwenye gazeti hilo. Nyuma ya huyu mwanaume amebeba mkono juu, kuna tenki ambayo imebeba maji mingi watu waweze kupata kunywa.

Watu wamekusanyika kwenye hospitali moja wakienda kupata usaidizi na maarifa bora ya matibabu. Mama mmoja anaendelea kupatiwa matibabu bora na daktari akiendelea kumpa maarifa zaidi ya jinsi anavyojikinga na ugonjwa .

Mama mmoja pamoja na daktari wako kwenye ukumbi wanaendelea kujadiliana jinsi watakavyo saidia mtoto mdogo ambaye ni mgonjwa aweze kupata uponyaji.

Wanaume wawili, wakiendelea kufanya usafi, katika kijiji kimoja, wanakusanya achafu pamoja ,ili waweze kuchoma, ndiposa watu wasipate magonjwa mbalimbali kwa sababu ya uchafu huu.

Wakulima wengi wamekusanyika kwenye ukumbi moja Ili waweze kupata maarifa bora jinsi watakavyohifadhi mimea yao na kua kwa haraka. Kando Yao kuna nyumba imetengenezwa vizuri ikiwa na rangi nyeupe.

Mama mmoja akiwa pamoja na mtoto wake anaendelea kufanya hali ya usafi ili wawezekuwa wasafi, amemuwekea sabuni ambayo inaweza kumsaidia kutoa uchafu zaidi wawezekuwa watu wasafi.

Daktari mmoja akiwa amevalia nguo nyeupe, kofia nyeupe pamoja na barakoa yake kumsaidia kujikinga kutokana na magonjwa mbalimbali. Pamoja kando yake kuna meza ambayo imebeba aina ya madawa mini. Anajianda kuenda kumsaidia mgonjwa.

Mwuguzi mmoja akiwa kwenye hospitali anaendelea kushughulikia mtoto mgonjwa ambaye ameletwa hospitali ili akaweze kupata matibabu. Mwuguzu huyu anaendela kuandikia mtoto huyu jinsi anavyoenda kusaidika.

Mvua ambao umenyesha na kuzuia watu kutembea. Imeweka maji mingi. Magari yamekwama, mengine yakiwa yameanguka watu wanatembea ndani ya maji, wakiwa wameweza.

Dawa hizi zimewekelewa juu ya meza zikiwa mbili ambazo zimefunikwa zinaweza kusaidia ugonjwa wa ukambi wakati mtu amekuwa mgonjwa ili aweze kutibiwa

Mama mmoja pamoja na baba na mtoto wako kwenye chumba cha michezo ambao wanaweza kusaidia mtoto wao kucheza, ili kumfanyisha mazoezi aweze kujua kutembea.

Mzee mmoja akiwa kwenye hospitalini ili aweze kupata matibabu zaidi. Madaktari wawili wakiwa wanaendelea kumsaidia aweze kupata matibabu akiwa amesikia na kutegea sikio lake ili aweze kusaidiwa.

Mama mmoja ametembea hospitalini kwa ajili ya kupata uponyaji. Muuguzi ametumia sindano kumdunga mgonjwa, ili aweze kupata uponyaji zaidi.

Dawa zimewekelewa juu ya meza zikiwa aina mbalimbali ya dawa . mojawapo ya dawa hizi zimeandikwa PILLS FOR SEX yaani kumaanisha yakwamba dawa ya mapenzi kuzuia family plane

Kina mama kijijini wameketi wengine wakiangalia mmoja wa mama akiendelea kufinya finya mwanamke ambaye anataka kuzaa ili amsaidie kwa haraka badala ya kuenda hospitalini kama hawana fedha.

Watu wengi wamekusanyika hapa kwa sababu majengo haya yamebomolewa wengine watu wameumia. Watu wamekuja ili kuwezesha kusaidia wenzao. Majumba yamejengwa, mengine ni ghorofa.

Chupa hizi zimewekwa juu ya meza, ziko na dawa tofauti tofauti, pamoja na sindano iko kando yao. Ikiwa inasaidia wagonjwa wakati wanapotaka uponyaji.

Mgonjwa akiwa hospitalini amelazwa, muuguzi wa meno ako akiwa amemshughulikia na kuangalia Kwa umakinifu na darubini.

Bawabu mmoja ambaye anaendelea kufanya usafi kuweza kusafisha mikono yake ili awe msafi akiwa amevaa barakoa yake ili kuzuia kinga isije kumpata mwilini. Mtungi wenyewe unapendeza pamoja na pakiti chini yake.

Mkulima mmoja ako kwenye shamba lake, ananyunyuzia mimea yake dawa, ili iweze kupata kua kwa haraka, watu wakapate vyakula na matunda wakale.

Daktari mmoja akiwa na kinga mkononi mwake ameshika dawa pamoja na sindano. Dawa hii imeandikwa yellow fever vaccine ambayo inaweza kusaida mgonjwa kupata matibabu.

Dawa zimeekelewa chini ya sakafu zikiwa zimefunikwa pamoja na chupa nne ambazo zimeandikwa single-dose measles yaani ukambi rubella virus , zinaweza kuzuia magonjwa mbalimbali wakati mtu ametumika iliaweze kupona.

Mama mmoja amemleta mtoto hospitalini ili akaweze kupata chanjo imsaidie kiafya maishani mwake, muuguzi amemshika mtoto mdomo kwa kumfinyilia dawa ili akaweze kupona kwa haraka.

Watu watano wako ndani ya hospitali. Wauguzi wawili wanaendelea kusaidia watu kwa kuwadunga sindano.

Mgonjwa mmoja amekuja hospitalini ili aweze kusaidiwa kutolewa meno na kupata uponyaji zaidi. Daktari wa meno ameangalia kwa makini ili aweze akapata ugonjwa mahali upo na kumsaidia jinsi inavyostahili.

Aina ya dawa hii inasaidia maumivu na magonjwa mbalimbali wakati mtu amekunywa ili aweze kusaidika vizuri Sana. Dawa hii inaitwa cbd pain cream double strength . Inaweza kusaidia mgonjwa .

Mzee mmoja yumo kwenye hospitalini anahisi uchungu kwa sababu daktari anamdunga sindano iliakaweze kupata uponyaji na afya njema.

Chupa hii inapendeza sana, ndani yake kuna dawa ambayo inawasaidia wagonjwa wetu kupata matibabu bora zaidi, uponyaji wa haraka.

Umati wa watu kusanyika hapa kijijini, watu wanaendelea kushangilia wengine wakiwa wameweka barakoa sao, kwa sababu ya ku, zingatia, maarifa na afya bora, wasije kupata ugonjwa, wanaendelea kujikinga.

Mkulima mmoja yuko kwenye shamba lake akiendelea kunyunyizia dawa mimea yake hili iweze kupata afya bora na kuwa kwa haraka watu waweze kupata matunda wale.

Mama mmoja ako ndani ya hospitali akiwa amelazwa, anaendelea kuangaliliwa meno ili aweze, kusaidiwa, daktari wa meno ako anaendelea kumwangalia kwa makini, akiwa ameweka parakoa yake akiwa na msaidizi mwenzake, daktari mwingine, ili waweze kum.

Maafisa pamoja na maaskari wametembelea mkulima moja ambaye amevuna vyakula vyake vingi chumbani mwake, wakiwa na makaratasi mikononi yanayoelezea jinsi huyu mkulima amestahimiki mimea yake mpaka amevuna vizuri.

Madaktari wamekusanyika kwenye chumba chao, wanaendelea kufanya utafiti mbeleni kuna kibuyu au jericani ambayo inasaidia kubeba dawa za kusaidia wagonjwa .

Dawa hizi zimewekelewa juu ya meza ambazo zinaweza kusaidia wakati wagonjwa wako hospitalini ama wao wenyewe wakiwa kwa nyumba dawa hizi zimeandikwa Azona max 500.

Watoto hawa wanapendeza sana. Wanafanya hali ya usafi kwa kunawa mikono yao, baada ya kutoka choo ili waende wakale, wakiwa wasichana wasafi.

Wakulima hawa wanaendelea kunawa mikono yao Ili waweze kupata vyakula bora zaidi. Wanafahamisha ya kwamba wakati mtu amemaliza kazi yake lazima anawe mikono Ili kuzuia uchafu mwingi mwilini kupata ugonjwa.

Madaktari wamekusanyika pamoja kwa ajili ya kuongelea maneno mengi kuhusu jinsi wanavyosaidia wagonjwa kupata afya bora na kuona vyenye wanaishi maisha yao vizuri.

Mama ameleta mtoto hospitali ili akaweze kupata dawa. Muuguzi mmoja amemshika mkono mwingine akimpa chanjo ili mtoto aweze kupata afya poa.

Mgonjwa mmoja, akiwa amelazwa katika, hospitalini, anaendelea, na matibabu yake, ili aweze kuzaidika, wauguzi wawili wakiendelea kumsaidia, wameweka barakoa ya kusaidia.

Mtoto mdogo yumo kwenye kitanda cha hospitali akiwa amelazwa, wazazi wake wamefurahia kumwona akiwa anapata nafuu ili waweze kumpeleka nyumbani, ametibiwa vizuri sana anaendelea kupata nafuu.

Mvua mingi kunyesha na kuna mfuriko ya maji ambayo umezuia watu kutembea. Wameweza kupata magonjwa mbalimbali kwa sababu ya baridi mingi. Wako watu wawili ambao wanaendelea kuyatoa maji haya Ili watu waweze kupita.

Mgonjwa mmoja amelazwa hospitalini, kwa sababu ya kupata ajali . Vile vile amefungwa Bandage usoni.

Wanaume wengi wakiwa wamekusanyika kando ya barabara kwa ajili ya ajali ambayo imeonekana kupatikana. Barabara imeporomoka. Wanataka wapatane wasaidiane ili kujenga barabara nzuri.

Dawa ikiwa imeekelewa juu ya meza pamoja na katoni na vikaratasi ambayo imeandikwa MMR vaccine , zinaweza kusaidia wagonjwa wakati wamegonjeka ili waweze kujisaidia maisha.

Kikombe aina za chupa aina za dawa zimewekwa juu ya meza kwa sababu ya kutibu magonjwa mbalimbali ili kuweza kusaidia wananchi.

Mgonjwa mmoja amelazwa kwenye hospitali, ameendelea kufanyiwa matibabu bora zaidi, wauguzi wawili wakiwa wamejifunika barakoa zao, hili kuzuia ugonjwa mwingine kuwaingia miilini, wanaendelea kumshugulikia ili waweze.

Mama ameketi kwenye kiti chake chumbani mwake akiwa ameshikilia dawa kwa mikono miwili ambazo ni chupa zinapendeza, ziko na dawa ambazo zinamsaidia wakati anapo kunywa ili aweze kupata matibabu.

Dawa ziko juu ya meza pamoja na sindano ambayo inasaidia kupima magonjwa mbalimbali . Dawa hizi zinazuia maumivu mwilini wakati mgonjwa anaugua.

Wauguzi wawili wamo ndani ya hospitali wakimsaidia mtoto mdogo kumkagua ili apate afya bora pamoja na sindano iko kando wakiendelea kumwangalia jinsi atakavyo kuwa.

Kiranja wa darasa, amesimama mbele ya wanafunzi wenzake, akiwahoji, na kuwaambia jinsi kuwa na adabu. Pamoja na mwalimu wao amesimama.

Ghorofa moja limeporomoka kijijini na kuumiza watu wengi zaidi na vitu vingi kufunikwa. Mvulana mmoja amesimama akiwa ameangalia watu wengine pande yake wakiwa wameshuhudia kwa kuwa wameona maajabu hayo.

Mama ameketi kwa kiti, muuguzi anaendelea kushugulikia mama kwa kumdunga shindano ili aweze kupata matibabu.

Watu wawili ambao wamekuja kusaidia, ajali ya moto uliotokea kwenye ukumbi mmoja, wako na vibuyu pamoja na bagi zao ambao zinaweza kusaidia kuzuia huu moto.

Wakulima sita wako kwa shamba kwa sababu ya kunyunyizia dawa na kurekebisha mimea yao ili kupata afya bora.

Dawa hizi zinapendeza sana. Zikiwa zimefunikwa zote kwa ujumla. Dawa hizi, zimeandikwa nambari moja na hiyo namba ni nambari tano.

Daktari mmoja akiwa amewakusanya akina mama wakiwa wameketi. Wanatega masikio yao ili kusikia unachowafunza ili wapate kuwa wasafi kuoga.

Watu wengi wamekusanyika hapa, wamekuja kuona ajali ambayo imepatikana wakiwa wanaendelea utafiti na kusaidia walioumia, ili waweza kuwapeleka hospitali. Nyumba kubwa ambayo ni ghorofa iliweza kuporomoka.

Muuguzi ako kwenye hospitali akiendelea kushughulikia mgonjwa. Muuguzi huyu ameweka barakoa ili kujikinga kutokana na magonjwa mbalimbali. Mgonjwa huyu amewekwa miwani sababu ya macho yako na maumivu.

Chupa hii inapendeza sana. Ndani yake kuna dawa ambayo mtu husaidika wakati amekuwa mgonjwa, anapata nafuu kwa haraka sana.

Muuguzi amefurahia kuona mtoto mdogo ambaye amezaliwa akiwa analia. Amevalia kofia nzuri pamoja na vitambaa.

Muuguzi pamoja na daktari wamo ndani ya hospitali kwa kumsaidia mgonjwa kumtoa meno ili aweze kupata uponyaji.

Daktari wakiwa na mgonjwa anaendelea kumwulizia jinsi anavyoskia ili aweze kumsaidia kumtibu awe na afya njema na afya bora. Ako na sindano mkononi, anataka kumdunga ili apate nafuu.

Mama amemleta mtoto hospitalini, muuguzi anasaidia mtoto kwa kumpea dawa ili aweze akapate uponyaji zaidi.

Umati wa watu umekusanyika kwa kuwa wameona mtoni umeporomokwa na maji mingi. Wanataka usaidizi ili waweza kupata hata kufuka barabara na kuenda mahali wanavyotaka.

Daktari akiwa kwenye ofisi yake akiendelea kuandika madawa jinsi anavyosaidia wagonjwa. Juu ya meza kuna aina ya vitu nyingi sahani, televisheni au kompyuta, dawa pamoja na vinginevyo.

Baba mmoja amemleta mtoto wake hospitalini ili akaweze kupata chanjo kwa kumzaidiana awe na afya bora zaidi. Muuguzi anamuendelea kumwekea dawa mtoto kwa kumsaidia akue haraka.

Dawa hizi zimewekelewa juu ya meza zikiwa pamoja na maji kwa kikombe, ili mgonjwa aweze kumeza apate matibabu bora zaidi na nafuu ili aweze kjisaidia.

Mwanamke mmoja amemleta mtoto wake hospitalini Ili aweze kupata kusaidiwa kwa ajili ya kutibiwa. Ameweka barakoa Ili kuzuia ugonjwa. Mhuguzi ameweka barakoa pia pamoja na kuweka miwani Ili aweze kuona vizuri sababu ya kumtibu mtoto. Amemdunga mtoto mdogo sindano.

Mwanamke huyu anaendelea kufanya usafi akiwa na pakiti yake ambayo ni nyekundu ikiwa na maji. Usafi unastahili vizuri sana. Nje ya nyumba kuna maandishi ambao yameandikwa vizuri " Save water " kumaanisha ya kwamba maji yatumikwe vizuri.

Watu wengi wamekusanyika katika hospitali moja ili waweze kupata matibabu. Daktari mmoja akiwa anashughulikia mama mmoja, kwa kumpima ili aweze kuona wapi ugonjwa.

Mgonjwa mmoja amelazwa kwenye hospitali, madaktari wamekusanyika kwa ajili ya upasuaji, vifaa vingi vimewekelewa juu ya meza ili waweze kupata kumsaidia.

Watu wamekusanyika kwenye ghorofa ambayo iliporomoka na kuangalia jinsi watu na kuumizwa na vitu vyao kufunikwa. Watu wanaendelea kushangaa ya kwamba watu wameumia , wengine wanaangalia kando, wengine wanapiga mapicha ili kueka mitandao.

Mafuriko ya maji yametanda nchini kote. Barabara nzima imefunikwa na maji kwa sababu ya mvua nyingi. Watu wamesumbuka kwa kutembea ndani ya maji, wanaweza kupata magonjwa mbalimbali.

Mgonjwa mmoja ametembea hospitalini ili aweze kupata matibabu bora zaidi . Daktari wa meno anaendelea kumshughulikia mgonjwa ili aweze kupata afya njema afya bora ili akale vyakula vizuri.

Mama mmoja ametembea hospitali wakiwa na mtoto wake. Anaendelea kuelezea muuguzi jinsi mtoto anavyosikia ama yeye mwenyewe ili aweze kumsaidia. Daktari au muuguzi anaendelea kusikiza kwa makini ili aweze kumsaidia huyo mama.

Dawa hii imewekelewa juu ya meza ikiwa imefunikwa na kifuniko chekundu. Kando yake kuna sindano ambayo inaweza kusaidia kuvuruta hii dawa ili mgonjwa amweze kusaidika apate afya njema.

Mama mmoja amemleta mtoto wake mdogo hospitalini ili aweze kupata dawa imsaidie kiafya, muuguzi akiendelea kumdunga sindano ili huyu mtoto apate kuhudumiwa kwa haraka.

Mkulima huyu anaendelea kufanya usafi katika ofisi moja, akiwa amevalia nguo nyeupe pamoja na kinga ili asipate ugonjwa. Kwa mdomo amejifunika na barakoa yake ili asiweze kushikwa na ugonjwa.

Chupa zimewekelewa juu ya meza zikiwa na dawa zinazosaidia wagonjwa wetu ili wapate kupona pamoja na sindano imo juu ya meza inayosaidia wagonjwa.

Mama mmoja yuko kwenye chumba cha watoto ambao hawajafika miezi tisa, bado wanaendelea kufanyiwa matibabu. Akiwa anampadilisha mtoto wake ili aweze kuwa usafi makini.

Daktari anamsaidia mtoto mdogo kwa kumpatia matibabu, apate afya bora na kukua zaidi, ili aweze kuwa mtoto mkubwa.

Chumba hili liko na vitu aina mbalimbali. Chumba hili liko na vitu kama vile chungu, mishale pamoja na jerikeni ambazo zinabeba aina ya madawa. Nyumba hii ni ya mganga.

Mkulima mmoja akiwa kwenye shamba lake, akinyunyuzia mimea yake dawa ili iweze kua kwa haraka na kutoa magonjwa mbali mbali ili mmea wake uweze kusubishwa na magonjwa mbali mbali.

Adwa hizi zikiwa zimewekelewa chini ya sakafu. Kando yake kuna karatasi ambayo imechorwa mtu pamoja na ngozi yake ikiwa imeandikwa majina yake. Dawa hizi ziko na majina, mojawapo inatwa Deja ingine Leoki.

Mgonjwa mmoja yumo kwenye hospitali akiwa amelazwa. Muuguzi anamshughulikia mgonjwa huyu kwa kumwangalia meno hili aweze kupata kutafuna vizuri chakula kusagiga na kumshukuru baadae.

Mama mmoja, amelazwa katika hospitalini. Muuguzi anamsaidia kwa kumkagua meno yake, ili aweze kumtibu na kumsaidia.

Mgonjwa moja amelazwa katika hospitali, akiendelea kupewa matibabu, daktari mwenyewe anaendelea kushugulikia hili aweze kupata uponyaji.

Mama mmoja ameleta mtoto hospitalini, ili aweze akapate matibabu yaweze kumsaidia, kimwili.

Wakulima wawili wamo kwenye chumba kimoja au afisi, wanaendelea kufanya usafi vizuri sana wakiwa wamevalia nguo nyeupe pepepe pamoja na kinga.

Mulana mmoja ametembelea hospitali kwa sababu ya matibabu yake, daktari amemwagiza kuwa afungue mdomo ili apate dawa ikaweze kumsaidia sana kwa ufasaha, ingawa anatoa meno daktari amsaidie kumtoa meno vizuri.

Daktari mmoja anaendelea kudunga mama mmoja sindano ili aweze kupata matibabu bora zaidi. Mama huyu ameweka barakoa kwa kuzuia ugonjwa mwingine kumpata.

Muuguzi anasaidia mgonjwa amekuja kumwona ili aweze kumpea matibabu mgonjwa mwenyewe amevaa miwani.

Wanawake wawili pamoja na ofisa, wakiwa wamesimama kwa ajili ya kunawa mikono. Mwanamke mmoja, anaendelea kunawa mkono mwingine akiwa amesimama kuangalia kando. Mitungi yenyewe ina pendeza na inatoa maji kwa ufasaha.

Mwanaume mmoja amesimama akiwa ameangalia kando, kuna mti ambao unapendeza sana ukiwa na rangi ya kijani kibichi, kando yake kuna karatasi ambayo iko na rangi nyekundu imeandikwa Dr. Miniori dawa za mapenzi nguvu za kiume, kumfungamke au mume dhidi ya hawa.

Chupa hizi zinapendeza sana, ziko chupa sita ambazo ziko na dawa zinaweza kusaidia wagonjwa wapone ili waweze kujisaidia kwenye maisha.

Watu wengi wakusanyika pamoja na pikipiki zao, wakikuja kushuhudia ajali ya moto iliyotokea hili waweze kuwasaidia walioungua.

Mtu mmoja akiwa na dawa mikononi mwake pamoja na kijikaratasi ambao kimeandikwa Imanueli Clinic kina msaidia kuona jinsi kliniki hio inasaidia wagonjwa sana.

Mvua mingi imenyesha kijiji cha Nairobi, magari yamekosa kupita kwa sababu mfuriko wa maji pia watu wako na miavuli yao kujikinga kwa mvua.

Chupa hii inapendeza sana. Chupa hii iko na maandishi mazuri ambayo yameandikwa pale jamu yanapendeza. Chupa imebeba dawa ambayo inaweza kusaidia wogonjwa ili kupata matibabu bora.

Mama mmoja, wakiwa wameketi na msichana wake, wakiendelea kuzungumza na kujadili jinsi ya kukaa kwa hii maisha. Anaendelea kumsomea venye maisha inaendelea, ili mtu ajitunze vizuri.

Mfuriko wa maji umesababisha ajali kwa sababu watu wameumia na kuangukiwa manyumba, mvua mingi imezidi.

Juu ya meza kuna aina mbalimbali za dawa ambazo zinaweza saidia magonjwa. Kando yao kuna sindano mbili ambayo , mgonjwa wakati mwingine akidungwa anaweza kupata nafuu. Kuna vijikaratasi ambayo iko juu ya sindano.

Mafuriko mingi ya maji yameweza kusababisha na kuhudhi watu . magari yamearibiwa yameingiliwa na maji, nyumba zimejawa. Watu wameshangaa.

Muuguzi pamoja na wenzake wamekusanyika kuja kuwasaidia wananchi kupata matibabu bora afya njema.

Watu wengi wamekusanyika tukio la ajali na kuwasaidia walioumia waweze kuwapeleka hospitalini.

Muuguzi hako ndani ya chumba cha watoto wadogo waliozaliwa, kabla ya miezi tiza kutimia. Anawashughulikia

Mwanamke huyu amemleta mtoto wake hospitalini ili aweze kupata matibabu, daktari akiwa anaendelea kumshughulikia mtoto huyu ili aweze kusaidika awe na afya bora njema.

Mama pamoja na mtoto wametembea hospitalini ili waweze kusaidiwa. Muuguzi amemdunga mama sindano kwa kuweza kumsaidia apate nafuu, na afya njema kimwili.

Watu wengi, wametembelea hosipitali moja, wakiwa wamepiga foleni, ili waweze kusaidiwa kutibiwa wenye magonjwa mbalimbali. Daktari mmoja, akiendelea kufuruta dawa na sindano ili aweze kumsaidia mgonjwa.

Dawa hizi, zinapendeza sana, kwa sababu ni aina mbalimbali ya dawa ambazo, zinaweza kusaidia matibabu bora zaidi. Mojawapo ya dawa inaitwa ,Detour, ingine inaitwa Lehok pamoja na nyingine Nzegambe. Zinazuia magonjwa mbalimbali.

Mtoto mdogo pamoja na mama yake wamekuja katika hospitali ili waweze kupata chanjo. Muuguzi anashughulikia mtoto kwa kumsaidia aweze kuwa mkubwa na afya njema.

Watu wanne wamesimama. Wakulima wawili wameamua kutembelea shule, ili kuwaonyesha jinsi ya kuhifadhi mazingira, mazingira safi.

Mgonjwa mmoja amelazwa hospitalini anaendelea kufanyiwa matibabu na madaktari ,madaktari hao watatu wamekuja pamoja kwa kuweka barakoa sawa hili kuzuia magonjwa yasiwashike wanaendelea kumfanyia upasuaji hili waweze kumsaidia.

Daktari huyu akiwa amevalia barakoa yake ili kuzuia ugonjwa. Amevaa miwani vizuri , mkononi amebeba dawa ambayo ni ya kijani kibichi ,anaweka ndani ya..

Mgonjwa akiwa hospitalini pamoja na dakatari wa meno anamsaidia ili aweze kupata uponyaji na kula vyakula vizuri atamshukuru baadaye.

Watu wengi wamekusanyika. Wengine kuona wagonjwa, wengine kupata matibabu. Wako ndani ya hospitali. Daktari anamshughulikia mgonjwa mmoja Ili aweze kusaidika.

Madaktari wanapeana ushauri jinsi ya kujikinga kutokana na virusi vya ukimwi nchini.

Ju ya meza kuna dawa ambayo imefunikwa vizuri sana. Dawa hii inazuia ukambi ili watu wakinywa dawa waweze kusaidika na kando yake kuna sindano ambayo imechorwa nambari ya kwanza, nambari ya kwanza, nambari ya pili, nambari ya pili na nusu.

Chupa ambayo imebeba dawa, ikiwa imeandikwa solution D vitamin D3

Dawa hizi ambazo zimewekwa hapa zinaweza kusaidia wagonjwa ili kupata matibabu bora zaidi. Kando yake wameweka kikaratasi ambacho kiko na maandishi ambayo yameandikwa MMR.

Wagonjwa wako kwenye hospitali moja wakiwa wanaendelea kushughulikiwa ili wapate matibabu bora zaidi. Mama moja akiwa anadungwa sindano na muuguzi amevaa barakoa kwa sababu ya kukinga magonjwa mbalimbali.

Mama mmoja amebeba mtoto mdogo hospitalini ili aweze kupata matibabu, muuguzi amemdunga sindano kwa kumsaidia kwa ufasaha zaidi.

Wakulima wamekusanyika hapa ili waweze kushuhudia maneno au kuambiwa mengi kuhusu ukilima, jinsi wanavyotembelea wenzao na na kuwahakikishia ya kwamba wameweza kuwasaida. Wengi wao wameweka barakoa yao ili kusaidia au kuzuia ugonjwa usiwaingie.

Muuguzi mmoja akiwa kwenye chumba chao anaendelea kuosha vyombo vyao vya kufanyia utafiti. Ameweka barakoa yake ili uweze kuzuia ugonjwa usimuingilie.

Mama mmoja akiwa na mtoto wake kwenye mtoni wakiwa mtoni wakichota maji wakiwa na mtungi tatu ili waweze kupata maji ya kuoga pamoja na kufua nguo iwasaidie kimaisha.

Mtoto mdogo akiwa ameshikiliwa na mama yake ili aweze kupata chanjo au dawa . Daktari amemkamatia mdomo mtoto ili aweze kusaidia kupata afya bora na uponyaji.

Watu wengi wanatembea kwenye mafuriko ya maji pamoja na magari yamekwama mengine yakiwa yanatembea.

Daktari pamoja na muuguzi wako ndani ya hospitali kumsaidia mgonjwa ambaye amelazwa.

Chupa nne ziko juu ya meza zikiwa zimefunika pamoja na madawa yao, aina ya madawa haya ni mengi.

Daktari akiwa amevalia kinga ameweza kuwa na dawa moja pamoja na shindano. Ameidunga ili aweze kusaidia matibabu bora zaidi kwa mgonjwa anayestahili kutibiwa.

Watu wawili wamo kwenye hospitali. Muuguzi pamoja na mgonjwa amemtibu na kumponya. Sasa wako na furaha tele tele.

Wanafunzi hawa wanazingatia usafi kwa kuchota maji waweze kunywa na kunawa mikono pamoja na mwalimu wao akiwa amesimama kando kwa kuwaangalia jinsi wanavyochota maji.

Mwanamke mmoja ako ndani ya hospitali akiwa amemzaa mtoto wake ambao ni mweupe ambaye ameweka nguo nyeupe pamoja na kitambaa nyekundu. Amefurahishwa Sana na kuwa na afya nzuri kwa kumzaa mtoto wake.

Dawa hili linaweza kusaidia wagonjwa wakati wamekuwa wagonjwa. Imewekelewa juu ya meza likiwa na maandishi ambayo yanasema " Yellow Fever vaccin Stamaryl ".

Muguzi pamoja na mgonjwa ambaye anataka kusaidiwa, kutolewa meno. Muguzi anamuonyesha aina ya meno ambayo anataka kusaidiwa.

Watoto hawa watatu wameugua mikono Yao kutoka na ugonjwa wa ngozi. Wanastahili kusaidiwa.

Mwanamke mmoja ambaye ameweza kutembea hospitalini ili aweze kupata matibabu ora zaidi awe na afya njema. Daktari anaendela kumhoji na kumtibu vizuri ili akaweze kupata afya njema.

Muuguzi mmoja, anatoa dawa kwa kutumia sindano, ili apate kuwasaidia wagonjwa, na ku, ponya ugonjwa, wao.

Mafuriko mengi yametanda kijijini huku yakiwa yamezidi sana, watu wamekosa kutembea kwa sababu ya maji mingi yametanda, yameingia mpaka kwa nyumba .yanaweza kaleta magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuketa hosiptali.

Dawa ziko juu ya meza ambayo zinasaidia wagonjwa kupata nafuu wakati mtu amekunywa au amemeza. Zinasaidia maumivu mwilini ili kuweza kutumika vizuri.

Mkulima mmoja, anaendelea kuwaonyesha wakulima wenzao, jinsi wanaweza kuosha choo, ambayo unaweza kunyunyuzia maji na kueka dawa kwa kuhakikisha ya kwamba ,utafiti au usafi zaidi unaende..,

Dawa hizi ziko juu ya meza, mojawapo wa dawa ikiwa imefunikwa, ingine zikiwa zimewekelewa juu ya meza, zikiwa na rangi nyekundu. Zinaweza saidia mgonjwa apate matibabu bora zaidi.

Dawa ziko juu ya meza pamoja na sindano kando yao ikiwa inasaidia Wagonjwa ili kupata matibabu bora zaidi barakoa iko juu ya meza ikiwa inazuia magonjwa mengi wakati mtu amevaa.

Watu wengi wamekusanyika kwa ajili ya kutafuta maji, kuna mitungi ambayo ni jerikani imewekwa chini wakati watu wanataka usaidizi wa maji ili waweze kunywa na kutengenezea vyakula vyao.

Watu wako kwenye kituo cha hospitali. Wamepanga laini Ili waweze kupata matibabu bora. Daktari anamdunga mzee mmoja sindano Ili akaweze kumsaidia maishani.

Aina za dawa hizi zimewekelewa mkuu ya meza ,kuna dawa ambazo ziko na rangi ya kijani kibichi , zingine zimewekelewa kifuniko cha rangi kibichi ambazo zinaweza saidia wagonjwa mbalimbali.

Dawa zimewekelewa juu ya meza zikiwa zimeandamana pamoja na sindano. Ambayo inaweza kusaidia ugonjwa akiwa mgonjwa ili aweze kupata matibabu bora zaidi. Barakoa yenyewe iko juu ya meza ikiwemo na chupa ambayo ni nyembamba. Inaweza kusaidia mgonjwa ili aweza kupata matibabu.

Muuguzi mmoja akiwa kwenye chumba cha watoto wadogo ambao bado hawajafika miezi tisa , wanaendelea kushughulikiwa ili waweze kupata afya bora zaidi.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama kando ya mlango wa choo . choo hiki kinapendeza sana kuna mimea ambapo ina rangi ya kijani kibichi, mbeleni imeandikwa' public' toilet yaani kumaanisha ni choo ya kila mmoja .

Dawa hizi zinaweza kumsaidia mgonjwa ili apate matibabu bora, zinaweza kuzuia maumivu wakati mtu ametumika ili aweze kusaidika, ziko ndani ya kibokisi.

Mkulima mmoja ananyunyizia mimea yake dawa pamoja na maji, ili ikaweze kuwa na afya nzuri pamoja na kuwa kwa urahisi na kwa haraka.

Wauguzi wawili wamo ndani ya chumba cha watoto ambao bado hawajafika miezi tisa, wanaendelea kuwashugulikia na kuwapa matibabu bora zaidi.

Daktari wa meno anasaidia mgonjwa kumuoa meno ili kuhakikisha ya kwamba amekuwa vizuri, aweze kupata nafuu na kula na kujisaidia kimaisha.

Daktari wa meno anasaidia mama mmoja kumtoa meno ili aweze kupata nafuu zaidi na kutfuna vyakula vyake kusagika vizuri kwa ufasaha anatumia ka sindano moja.

Ngamia huyu amelala kwenye vumbi akiwa amechoka sana. Amefungiwa vitu mingi juu ya mgongo wake. Amelala akiwa hana neno.

Dawa hii ni dawa nzuri ambayo inaweza kusaidia wakati uko na ugonjwa au tumbo inakuuma. Inajulikana kama Mwarubaini. Nje yake imeandikwa "Neema Mkilifi". Hili dawa ni dawa nzuri. Limefunikwa na kifuniko.

Mama ako hospitalini pamoja na Mzee wake na mtoto mchanga amezaliwa. Wamefurahia kumwona. Wanashukuru Mungu.

Kibuyu kikubwa kilichobeba dawa ambayo imejazana na imeandikwa epilepsy medicine, safi dawa inasaidia.

Wakulima wengi wamekusanyika pamoja kwa ajili ya kupanga jinsi wanavyostahili kutumia vitu vyao. Wako pamoja na mabagi yao kuelekea kazi. Magari yamesimama pamoja na manyumba yakiwa...

Mama mmoja amemleta mtoto wake hospitali ili aweze kupata chanjo. Mtoto yuko tayari kulia badala ya kupewa dawa. Muuguzi anaangalia dawa kwa ufasaha ili aweze kumsaidia yule mtoto wakati anamdunga.

Mgonjwa mmoja akiwa ameketi kwenye hospitali moj, akiwa na muhuguzi akiendelea kujadili jinsi anavyo msaidia mgonjwa uyu ameweka barakoa ambayo inaweza kusaidia kinga ili asipate ugonjwa.